Kuna duka au soko lenye nguo na bidhaa nyingine zinazouzwa na watu wachache wakitazama bidhaa hizo zinaonekana. Kuna rafu zilizojaa nguo na bidhaa nyingine zimewekwa kwenye meza au sehemu za kuonyeshea.

Huku ni ndani ya duka, labda duka la nguo au vifaa. Kuna rafu zilizojaa bidhaa upande wa kushoto na nguo zilizopangwa kwenye rack upande wa kulia. Sakafu ni nyeupe, na kuna mwanga mkali kutoka juu.

Kuna duka la Accesorize with Style kwa mitindo. Mlango wa duka inaonekana na ndani kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za vifaa vya mitindo.

Humu ni ndani ya duka la nguo. Inaoonekana kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na kwenye vibaraza vya nguo. Nguo hizi ni pamoja na mashati na suruali na mengine. Pia kuna meza au kaunta ambazo zinaweza kutumika kuonyesha bidhaa au kwa ajili ya malipo.

Hili ni duka la nguo. Katikati kuna manikwini iliyovalia shati la maua lenye rangi nyekundu na nyeupe, kofia kubwa ya majani na miwani ya jua. Manikwini pia imepambwa kwa mkufu na pete. Kwenye meza iliyo mbele ya manikwini kuna mikoba kadhaa na vitu vingine vya mapambo.

Hili ni duka la nguo au chumba cha maonyesho chenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na meza ,kuna bango kubwa likionyesha punguzo la bei hadi asilimia arubaini ikimaanisha kuna punguzo la bei kwenye bidhaa zilizochaguliwa.

Hili ni ndani ya duka la nguo au vifaa vya mitindo inayoonyesha bidhaa mbalimbali kama vile mikoba ,kofia na vitambaa vilivyopangwa kwenye rafu na stedi.

Hizi ni rundo la nguo zilizokunjwa zikiwa zimepangwa kwenye rafu au meza ndefu labda katika duka au soko la nguo. Nguo hizo zina rangi mbalimbali zikiwemo buluu, njano, nyeusi, nyekundu na kijani. Zimepangwa kwa urefu na baadhi ya nguo zinaonekana zikiwa zimetundikwa kwenye nondo upande wa kushoto.

Hii ni ndani ya duka la nguo. Inaonyesha rafu za nguo zilizopangwa na mabango ya matangazo. Kuna bango kubwa lenye picha ya mwanamke. Kuna ishara inayoonekana wazi iliyoandikwa as seen on TV .

Hili ni duka la nguo liitwalo Zoya. Duka hili linaonyesha nguo mbalimbali zilizopangwa ndani kwenye madirisha ya kuonyesha. Duka lina mlango wa kioo na ishara ya Zoya juu yake. Ndani kuna mannequin zilizovalishwa nguo tofauti.

Duka hili linaonekana kuwa duka la macho au la kuuza miwani, likionyesha miwani ya macho na miwani ya jua iliyopangwa kwenye rafu na stendi maalum. Kuta zimepakwa rangi nyekundu na nyeupe na kuna mabango yenye picha za watu wakiwa wamevaa miwani.

Hii ni ndani la duka la nguo. Inaonyesha nguo zilizopangwa kwenye reki na meza za kuonyeshea pamoja na viatu vilivyopangwa kwenye rafu ukutani. Duka lina taa za kisasa na muundo wa kuvutia.

Hili ni ya duka kuna bidhaa mbalimbali za mitindo au vifaa vya nyumbani vilivyopangwa kwenye meza au onyesho ,kuna begi nyeusi labda mikoba uliofungwa na utepi, karibu na begi kuna vitu vingine vilivyofungwa na kupangwa.

Hili ni duka la nguo. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na stendi. Inaonekana kuna jeans , mashati na nguo zingine. Kuna bango linaloonyesha nambari mia tano kumaanisha bei imeshuka hadi shilingi mia tano.

Hili ni duka la viatu au sehemu ya duka kubwa inayouza viatu. Naweza kuona rafu nyingi zilizojazwa na aina mbalimbali za viatu kama vile sandali na viatu vya kufungwa vilivyopangwa vizuri kwa ajili ya wateja.

Hili ni duka la nguo liitwalo, Manniks. Kwenye bango la duka, kuna majina ya chapa mbali mbali za nguo, kama vile, Polo, Kotufill, Digel, na Koki. Ndani ya duka kuna nguo zilizopangwa na vitu vingine vya kuvaa vinavyoonekana kupitia kioo cha mbele.

Hili ni duka ambalo linaonekana kuwa duka la nguo za mitumba na saluni ya nywele. Kwenye duka kuna maandishi kama vile budget wear, the thrift, live hair salon na mengineyo.

Hii ni nyuma ya gari jeupe aina ya Volkswagen linalokuwa limeegeshwa mbele ya jengo lenye ishara linalosomeka Customer Care . Inaonekana kuwa na muundo wa kisasa wa SUV ikiwa na taa za nyuma za kuvutia.

Kuna mwanamke akitabasamu na kushika usukani wa gari, akionekana kama anafurahia kuendesha au kujifunza kuendesha. Mwanaume anasimama nje ya gari, akiiegemea mlango wa dereva na anaonekana kama anamuelekeza au kumpa maelezo mwanamke huyu.

Kuna magari kadhaa yameegeshwa nje. Kuna gari nyeusi la Isuzu likiwa limeegeshwa upande wa kushoto na gari jeupe la abiria katikati na sehemu ya nyuma ya gari la rangi nyeusi upande wa kulia magari yote yameegeshwa kwenye eneo lenye udongo na nyasi.

Kuna mtu akitembea kwenye eneo lenye nyasi, na magari kadhaa yameegeshwa nyuma yake. Eneo hilo lina nyasi nyingi na miti mirefu, nyuma ya magari, ikionyesha kua ni nje.

Kuna watu watatu karibu na gari la buluu, inaonekana kama wako kwenye chumba cha maonyesho cha magari, mwanamke mmoja amesimama karibu na gari akiongea na mzee na kijani mdogo. Wote wanaonekana kutazama gari hilo.

Hili ni gari aina ya toyota. Gari hili lina rangi nyeupe, lina milango miwili ya mbele na mlango wa kuteleza upande wa abiria na linaweza kuwa na viti vingi labda viti kumi na nne.

Hili ni chumba cha maonyesho la hyundai likionyesha magari ya hyundai yakiwa yameegeshwa nje. Magari kadhaa yanaonekana yakiwa yameegeshwa mbele ya jengo yakionekana kuwa ni magari ya hyundai.

Hili ni gari aina ya Toyota. Ni gari la biashara lenye uwezo wa kubeba abiria wengi au mizigo na linajulikana kwa uimara na kutegemewa kwake hasa katika masoko kama Kenya.

Hii ni gari aina ya Toyota Passo ambayo inafahamika kwa ukubwa wake matumizi yake ya chini ya mafuta na bei nafuu nichague maarufu.

Hili ni gari aina ya subaru outback. Inajulikana kwa uwezo wake wa kuendesha katika hali mbalimbali ikiwa na nafasi kubwa ya chini na mfumo wa gurudumu zote kama kawaida. Gari lina rangi nyeusi.

Mtu, anakabidhi funguo za gari, mtu mwingine, hii inaweza kuashiria shughuli ya kukodisha gari au ununuzi wa gari, ambapo ufunguo unabadilisha mikono, kama ishara ya umiliki, au matumizi.

Kuna gari la zamani aina ya mini cooper lenye rangi ya chungwa, likiwa limeegeshwa kwenye barabara chafu. Nyuma ya gari kuna majengo kadhaa yenye paa la rangi tofauti na pia kuna gari lingine la rangi nyekundu likiwa limeegeshwa karibu.

Hili ni gari jeupe, aina ya Volkswagen likionekana kutoka nyuma upande wa kulia, likiwa limeegeshwa au lina tembea barabarani. Linaonekana kuwa ni mfano wa R9 kutokana na nembo ndogo nyekundu iliyoko karibu na taa nyuma.

Hili ni gari aina ya Van ,ikiwa imeegeshwa kwenye barabara ya vumbi, mbele ya milima yenye miamba. Gari hilo lina rangi jeupe au fedha nyepesi.

Kuna mikono miwili ikibadilishana funguo za gari, ikiashiria ununuzi au makabiliano ya gari labda yanayohusiana na mkopo wa gari au biashara. Kwenye meza kuna karatasi na kalamu pamoja na mfano mdogo wa gari.

Hili ni gari ya aina ya Subaru Forester. Rangi ni ya nyeupe. Ni gari ya aina ya SUV yenye milango minne na sehemu ya nyuma ya mizigo na magurudumu manne.

Hili ni gari la kubebea magari likiwa lemebeba gari la bluu. Gari jeupe la kubebea magari, likiwa na jukwaa la kubeba gari nyingine. Mandhari ya nyuma ni miti na nyasi yenye rangi ya kijani kibichi.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari, inaonekana kama gari la Suzuki ya rangi nyekundu likiwa katika mchakato wa ukarabati au marekebisho. Sehemu kubwa ya sakafu na viti vya nyuma vimeondolewa.

Huu ni gari ya aina ya SUV ambalo linaonekana kuwa ni mpya kabisa. Gari hili lina rangi nyeusi ambao inatoa mwonekano wa kuvutia na wa kifahari.

Hili ni soko au duka la ufundi wa mikono likionyesha bidhaa mbalimbali zilizopambwa kwa rangi nyingi, kama vile shanga ,mikufu, vikuku na nguo Bidhaa hizi zimepangwa kwa uangalifu kwenye vibanda au meza zikionyesha utamaduni na ufundi wa eneo hili.

Huu ni mtaa wa soko unaoonekana kuwa na vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali ikiwemo nguo na vitambaa. Mtaa unaonekana kuwa na shughuli nyingi na majengo marefu yanaonekana nyuma.

Hili ni soko la wazi. Vyatu vya aina mbali mbali hasa kanda mbili vimetundikwa na kuuzwa. Pia kuna bidhaa nyingine kama vile mikufu na vitu vingine vidogo vinavyo pangwa kwenye meza.

Hili ni soko au meza ya kuuza bidhaa mbalimbali labda vitwa au kazi za mikono zikiwa zimewekwa juu ya kitambaa au mkeka, kuna bidhaa nyingi zenye rangi tofauti zilizopangwa kwa kuuzwa.

Hili ni soko la wazi au eneo la wauzaji wa bidhaa, labda sokoni. Bidhaa mbalimbali kama vile sanamu ndogo, vyombo vya udongo au mbao, na labda nguo zikiwemo chini kwenye matandiko na pia kwenye meza.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua matunda na mboga mbalimbali. Watu wanaonekana wamekaa chini wakiuza bidhaa zao huku wengine wakitembea sokoni wakitafuta vitu vya kununua.

Hili ni soko la mboga linaonyesha aina mbalimbali za mboga kama vile matango biringanya pilipili hoho za njano na mboga za majani kama mchicha au kale zikiwa kwenye chombo na mifuko.

Hili ni ndani la soko lenye watu wengi wakiwa wanauza wengine wananunua. Soko hili lina bidhaa mbalimbali zikiwa zimepangwa na watu wanaonekana wakitembea.

Hili ni soko wakati wa jioni. Soko hili haina mwangaza wowote na linauza viatu vya wanaume. Nyuma ya soko hili kuna maduka zingine ambazo zinaonekana kwa umbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi inayoonekana kuwa soko au eneo la biashara. Kuna watu wengi wanatembea na magari yamejaa barabarani. Pia kuna vibanda vingi vya soko na mabango ya matangazo yaliyosimama kando ya barabara.

Hili ni soko likiwa likmejaa watu na shughuli nyingi. Ni soko lenye shughuli nyingi ambapo maelefu ya wafanyi biashara na wanunuzi hukusanyika kila siku. Soko hili linajulikana kwa aina nyingi za bidhaa ikiwemo madhao mabichi, nguo, bidhaa za nyumba na ufundi wa kitamaduni.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi kuna safu za vibanda au maduko yaliyonjaa biddhaa mbali mbali kama vile nguo na kazi za sanaa zikiuzwa. Watu wanaonekana wakitembea kwenye njia kati kati ya vibada na wengine wakisimama au wakichuchumaa

Hili ni soko lenye watu na mboga. Inaonekana kama soko la wazi ambapo wachuuzi wanauza mboga za majani, labda mchicha au sukumawiki. Kuna watu wanaonekana wakitembea kwenye njia yenye mvua au unyevunyevu, katikati ya vibanda vya kuuzia.

Ni eneo lenye watu wengi, labda soko au mkusanyiko wa watu nje. Kuna miundo mingi inayofanana na vibanda au mahema yaliyopangwa kwa safu na idadi kubwa la watu wanaonekana kuzunguka eneo hilo.

Hili ni soko au eneo la biashara ambapo nguo na mapambo ya maasai za rangi mbalimbali zikiuzwa. Mtu mmoja ameketi upande wa kushoto akiwa amevaa fulana ya buluu na mwingine amesimama nyuma akishughulika na bidhaa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, likiwa na masanduku mengi yaliyojaa ndizi. Kuna watu kadhaa sokoni, na mmoja anaonekana akipanga au kuhudumia ndizi.

Hili ni soko la matunda na mboga, kuna ndizi zilizoning'inia, chungwa nyingi zilizopangwa kwenye stendi, nanasi chini na pia kuna bakuli zenye vitu vingine kama vile viazi vikuu au tangawizi.

Huu ni soko unaonekana na ni wakati wa usiku. Kuna vibanda vyenye matunda na bidhaa nyingine zilizopangwa. Barabara ya soko inaonekana kuwa na chafu kidogo.

Hii ni nyumba kubwa ya kukodishwa au ya mtu binafsi. Iko na bustani ya kijani kibichi na miti moja katikati. Iko jini ya angaa ya bluu enye mawingu meupe.

Huu ni mahali usiohamishika. Kuna ghorofa refu iliona rangi ya samawati. Inaonekana kuwa ni maduka iliyofunguliwa. Juu ya ghorofa hilo kuna roshani iliopakwa rangi ya samawati.

Hili ni jengo yenye biashara mbalimbali kama vile Tritech Cyber. Hii inaonekana kuwa ni biashara ya huduma za kompyuta, Premier Driving School, hii ni shule za udereva.

Hili ni lango la chuma lenye giza au ukuta wa mawe. Kuna ishara ndogo nyeupe iliyobandikwa katikati ya lango ingawa maandishi yake hayaonekani wazi.

Hii ni mandhari ya mali isiyohamishika. Kuna nyumba ya ghorofa iliyokua na rangi ya kijivu na nyeupe. Nje ya ghorofa hilo, kuna gari iliyoegeshwa nje ya veranda. Gari hilo ni ya rangi nyeupe.

Hili ni bango la kibiashara inayotangaza biashara ya watu. Kuna nambari ya simu iliyowekwa kwenye bango hilo. Mandhari ya nyuma ya bango ni nyumba iliyojengwa na Saruji.

Hili ni jengo la ghorofa kadhaa likiwa limejengwa nyuma ya ukuta wa zege, na ardhi iliyo wazi mbele yake. Anga linaonekana kuwa ni safi na la bluu.

Huu ni ghorofa refu sana enye rangi ya nyeupe na bluu, inaonekana kuwa ni manyumba ya kukondisha, iko na roshani mingi sana. Maandhari ya juu ni angaa bluu lenye mawingu meupe. Nyuma yake kuna miti na juu yake kuna waya za stima.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa nyingi, likionekana chini ya anga ya blue na mawingu meupe. Jengo lina madirisha mengi, na linaonekana kuwa katika eneo la mijini, au karibu na mjini.

Hili ni jengo refu la ghorofa mbili au tatu, likiwa na kuta za rangi ya manjano na paa la rangi ya blue na vigae. Jengo hili limejengwa chini ya anga safi ya blue .

Kuna bango kubwa la matagzo la Cityrice Residents , bango hili linatangaza makahazib kwenye vyumba mbili au tatu na bei zinaanza na shilingi elfu kumi na moja na laki saba .Pia kuna namba ya mawasiliano chini ya bango.

Hii ni mazingira yenye majengo na barabara. Kuna majengo kadhaa yenye paa nyekundu upande wa kushoto na katikati na jengo kubwa la ghorofa linaloonekana kama linajengwa upande wa kulia.

Hili ni eneo wazi lenye nyasi kavu mbele, na majengo kadhaa yakiwa yamejengwa. Anga ni ya blue lenye mawingu meupe. Kuna nyumba kadhaa zenye paa tofauti na rangi tofauti, na baadhi zinaonekana kua na waya za stima.

Haya ni nyumba ya kisasa yenye vyumba vitatu vya kulala iliyojengwa kwa matofali ya mawe na paa la bati lenye mteremko. Ina bustani iliyopambwa vizuri na njia ya kokoto iliyoelekea kwenye mlango.

Huu ni ndani ya duka kubwa ambayo kuna rafu ndefu za bidhaa katika duka. Rafu hizo zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo dawa za meno kama Colgate zilizopangwa kwa mistari mirefu. Inaonekana kama sehemu ya duka inayouza bidhaa za matumizi ya kila siku.

Hili ni ndani la duka au soko, inaonekana kuna baiskeli kadhaa zilizopangwa. Viti vilivyopangwaa juu ya kila kimoja na bidhaa nyingine mbalimbali zimepangwa kwenye rafu au kuta kimoja.

Hili ni ndani ya duka kubwa. Inaonyesha njia ndefu iliyojaa rafu zenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa vizuri. Kuna pakiti nyingi za bidhaa zilizopangwa kwenye rundo upande wa kulia wa njia na pia kuna mtu mmoja aliyesimama karibu na bidhaa hizo.

Hili ni duka kubwa la Carrefour. Inaonyesha sehemu ya kuingilia, duka na ishara kubwa ya Carrefour yenye herufi za buluu inayongaa juu ya mlango. Ndani kuna watu wanaotembea na troli za ununuzi zimepangwa karibu na mlango.

Hili ni duka la baiskeli na nguo. Kuna baiskeli nyingi zilizo pangwa kwa safu. Baadhi zikiwa zimefunikwa kwa plastiki nyeupe. Nyuma kuna rafu za nguo zilizo pangwa zikiwemo fulana na mashati yenye rangi tofauti.

Kuna rundo la bidhaa zilizofungashwa zinaonekana kama magodoro au matandiko zikiwa zimepangwa kwenye rafu au stendi. Chini kuna matandiko ya rangi ya samawati.

Hii ni sehemu ya duka la mikate katika duka kubwa inaonekana. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali za kuoka kama vile biscuits na muffins na mikate inaonyeshwa na ishara juu ya rafu.

Huu ni ndani ya duka kubwa au maduka ya vyakula na rafu ndefu zilizojaa bidhaa pande zote mbili za njia na watu wachache wanaonekana kwa umbali wakitembea au kufanya manunuzi. Chini kushoto sehemu ya mguu wa mtu anayeava suruali ya jeans anaonekana.

Hapa ni ndani ya duka au mkahawa unaoitwa cafe naivas . Kuna kaunta ya kuonyesha vitu labda keki au bidhaa zingine za kuoka zikiwa zimepangwa ndani ya kioo. Nyuma ya kaunta kuna ukuta wenye muundo wa vigae na rafu zilizo na vitu mbalimbali.

Hii ni ndani ya duka kubwa inayoonyesha rafu zilizojazwa na bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, vyakula vinavyovungashwa na vitu vingine vya nyumbani. Taa zinaning'inia kutoka dari kuangazia bidhaa kwenye rafu.

Hili ni duka au sehemu ya rejareja inayoonyesha rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Kuna mifuko mingi iliyoning'inia na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu.

Hili ni ndani ya duka kubwa yenye rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna taa ndefu zilizong'aa juu zikitoa mwanga mwingi. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia kati ya rafu wakifanya manunuzi yao.